Mwanaume aliyevalia glovu mikononi, ameshikilia machela nyeupe yenye vitambaa vya rangi ya sanawati. Nyumba yake kuna watu watatu Waliosimama na mbele kunayo saini inayosema kuwa wako kwenye jumba la ajali.

Kijana mdogo aliyevalia shati nyeupe amesimama mbele ya kiti. Nyuma, kunaye mwanamke aliye keti na amevalia shati nyeupe na ana kalamuu ya rangi ya kijani mkononi.

Madaktari wawili wamesimama kando ya mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda, mmoja amevalia koti la maabara lenye rangi ya zambarau na mwingine amevalia barakoa ya samawati usoni.

Madaktari wawili wanawake waliovalia barakoa ya samawati na koti nyeupe na maabara wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Nyuma yao kuna ukuta nyeupe na sakafu la vigae.

Mwanamke aliyevalia suruali yenye rangi ya zambarau iliyo na mistari meupe ameketi kwenye kiti nyekundu. Kando yake kunaye daktari aliyesimama ambaye amevalia barakoa ya samawati.

Mwanamke aliyesuka nywele nyekundu amembeba mtoto mdogo na wote wamelala kwenye kitanda chenye vitambaa vyeupe. Kando kuna meza iliyo na miguu meusi na nyuma kuna kabati iliyoundwa kwa mbao.

Daktari aliyevalia nguo ya samawati ya mahabara amesimama kando ya mgonjwa aliyelazwa kwenye mashine yakupiga picha chini yao kuna sakafu ya vigae.

Mtoto mdogo ameshikwa na mtu aliye na barakoa mdomoni. Wote wako juu ya kiti nyeusi. Kando kunaye mwanaume aliyeshikilia sindano kwenye mkono na nyuma kuna kioo inayopitisha mwangaza.

Watoto wawili wameinana wakiosha mkono kwenye ndoo nyekundu iliyowekwa kwenye miguu ya chuma. Nyuma yao kuna jumba lenye ukuta mweupe na paa ya rangi ya samawati.

Chupa ya plastiki ya kahawia yenye kifuniko cha kijani imeshikiliwa na mwanamke aliyevalia mavazi ya rangi ya angavu. Lebo ya njano imebandikwa juu ya chupa hiyo ikiwa na maandishi "Daktari Abdella".